Daftari lililofunguliwa kurasa ukionyesha picha tatu kwanza ni lori lililobeba mchanga , ya pili ikiwa ni garimoshi inayopita ya tatu ikiwa ni mtu anayepita na baiskeli.

Kibandiko cha rangi ya manjano hafifu. Iliyo na maandishi cha rangi nyekundu, yaliyoandikwa waste management in our school and neighbourhood . Ikiwa na picha zilizochongwa kwa njia ya mviringo, upande wa juu na upande wa chini.

Lango la rangi ya kahawia iliyokolea upande wa juu na hafifu upande chini, muundo wake ukiwa ni mraba upande wa juu ni za kibandiko cha rangi nyeupe na maneno yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi ikiandikwa form one R .

Katika uwanja wa michezo, kukiwa na mwanamke mmoja aliye na gari ya magurudumu matatu, akilisukuma kama kushinda na kwenye michezo na jukwaa ya rangi ya samawati, palipoketi watu wachache upande wa mbele wa kushoto.

Watu waliovaa sare ya rangi nyekundu na kijani na suruali nyeusi wanasimama mbele ya bango lililochorwa nembo ya Kenya na kuandikwa CHAMPIONS na mbele wakiwa wamebeba kadi moja kubwa nayo mmoja aliyeketi katika kiti cha magurudumu kuishikilia upande wa mwisho.

Ndani ya chumba cha mazoezi wakiwa wanandondi waliovalia maski za ndondi , kuna mmoja aliyevalia fulana ya rangi ya nyekundu na nyeupe akisongesha dude karibu na aliyeketi kwenye kiti gurudumu aliyenyosha mkono masumbwi.

Ndani ya darasa sakafu ikiwa na vigae vya rangi ya hudhurungi ,nayo upande wa juu pakiwa ni ubao ulio wa rangi nyeupe, upande mwingine pakiwa ni kivutio kilicho cha mbao na rangi ya zambarao kutoka juu.

Daftari lililofunguliwa na upande wa juu kuandikwa kwa hati ya mkono Teacher Joy , kati kuandikwa Competency Based Curriculum GRADE 2 ENVIRONMENTAL ACTIVITIES RATIONALISED ACTIVITIES na picha zikachorwa ikiwa ni picha ya ndoo, mswaki, mabuti na mengine.

Kando ya ua palipo na barabara, ndogo iliyo zunguka kwa simiti, upande wa nyuma wa picha pakiwa ni bembea ya watoto kucheza nao miti mirefu miembe na nyaya ya stima kupita upande wa mandhari ya juu ya anga ukiwa wa samawati na mawingu nyeupe.

Lango moja ya rangi nyekundu lililo la mbao na kibandiko juu ya lango lililoandikwa grade 1c. Kisha karatasi iliyowekelewa karatasi ya plastiki iliyo na maneno katika rangi nyekundu, teacher Agnes, welcome .

KAbati iliyotengenezwa kwa muundo wa miraba huku ikiwa na kibandiko juu yake kilichoandikwa chemistry lab, biology lab . Upande wa nyuma ukiwa ni giza.

Uwanja ukiwa umekatwa nyasi kwa njia ya kulainishwa, ya inaonekana mbele ya kanda la nyumba Nye upande mwingine paa ikiwa limeshikiliwa na nguzi za chuma Zilizo pakwa rangi nyeusi, ukuta ukiwa umepakwa rangi nyeupe na chini rangi nyekundu.

Kwenye mechi iliyo ya viwete wakiwa wanaruka kwa mikongojo yao na kuipiga mpira ya kandanda na refa aliyevalia nguo nyekundu akiwa anakimbia kati ya uwanja wengine wakiwa wamevalia sare ya kijani na nyekundu na manjano.

Mbele yaw jengo pakiwa ni nyasi iliyokatwa Kwa njia ya kulainika na kamba kupita katikati, nao mbele pakiwa na nguzo mbili zaonekana za kushikilia paa na juu likiwa na vigae vya rangi nyekundu na madirisha upande wa chini.

Nyuma ya jengo kubwa aina ya ghorofa mbele pakiwa ni mimea iliyopandwa ya maua chini pakiwa ni barabara kati kati ya ua upande wa juu kwenye milango ikiwa ni ya rangi nyekundu, nazo chuma zinazozuia kanda zikiwa ni za rangi nyeusi.

Katika ubao wa rangi nyeupe yaonekana maandishi yalioandikwa kwa wino ya bluu na mengine kwa wino ya nyekundu ,pakiwa na herufi zilizo andikwa kwa rangi nyeusi kisha kupigiwa mistari kwa rangi nyekundu na rula iliyoninginizwa kutoka upande wa juu wa ubao.

Kwenye ukuta wa nyumba palipo na maandishi KSDC kenye society of deaf children Huku nembo yake ikiwa imechorwa kando pakiwa na bendera za nchi ya kenya na baluni zilizo wekwa kwenye bendera.

Ndani ya chukuaa la michezo pakiwa naviti vya rangi nyekundu na rangi ya kijani na upande wa chini kuta uliopakwa rangi nyeupe ndani ya uwanja pakiwa na refa na watu wanao mikokojo viwete na viguru wanaonekana kama kucheza kandanda na shati ya kijani na nyeusi.

Mashindano ya baiskeli pakiwa na waendeshaji waliovalia sare za rangi nyeupe na nyeusi nayo kwenye mapaja zao jina Kenya likiwa limeandikwa, baiskeli zikiwa za rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe.

Upande wa nyuma wa jengo , chini pakiwa na ua na kibandiko kilichoandikwa na maneno ya rangi nyekundu visitors pkease pass through the office mbele pakiwa ni upande madirisha yaliyopangwa na paa lake juu kabisa pakiwa na anga ya bluu na mawingu meupe.

Watu wanaokimbia kwa riadha mmoja kivalia shati likiwa la kijani mwingine shati ilio ya nyeusi, upande wa nyuma pakionekanan jukwaa iliotupu na maneno kwa kiwamba yasemayo Samuel Mushai right with his guide Jean Kipchumba.

Ndani ya darasa lenye sakafu ya marumaru ya mawe ndogo ya mekundu nayo upande wa nyuma pakiwa na ukuta wa cream na ubao wa rangi nyeupe upande wa kati pakiwa na dawati za rangi ya hudhurungi.

Chumba kimoja kilicho na dari ya rangi ya nyekundu. Chini pakiwa na nyasi iliyo ya kijani kukatwa kwa chini, ikiwa pande ya mbele pana mlango na dirisha iliyona giriti ya kijani.

Ndani ya chumba palipo na tarakilishi na kibodi na vipanya huku upande wa kushoto pakiwa na madaftari yanayoonekana. Ukuta ukiwa ni wa rangi ya kijivu ya samawati iliyobambuka.

Picha ya kiwambo yalio na upande wa juu watu waliochorwa waliovalia sare iliyo nyekundu, kwanza ya juu ikiwa ni samawati na nyekundu na neno Kenya na mwanamke iliyoandikwa Koech kisha wakajifunika na bendera ya Kenya. Chini ya kiwambo ya picha ikiwa ni maneno Nancy Chepngetich Koech.

Ndani ya daftari, lililo na picha ya juu na chini. Juu ikiwa ni kibandiko kilichoandikwa play, learn and know how together . Chini pakiwa na mkono wa mtu, anaonekana kuchora picha ya mwanafunzi.

Daftari lililofunguliwa, ikiwa upande mmoja picha zilizochorwa za watu wakifanya mambo tofauti, wa kwanza akijivuta na taulo kwenye mkono, mwengine kwenye uso, mwengine kwenye kichwa huku upande mwengine ukiwa umechorwa picha ya manguo ya kichana nayo.

Makaratasi ya kuchorea na kubandikwa kwenye ukuta yaliyopangwa na kuwekwa ndani ya kikapu, yakiwa ya rangi tofauti, manjano, waridi, nyeupe, waruni, samawati.

Bango moja kubwa lililowekwa ukutani lililo na maandishi water is life , na kisha mkufu kuning'inizwa kutoka kwenye dari kuelekea kwenye bango nayo upande wa juu ikiwa ni picha ya maji, kati ni maneno na picha nyingine upande wa chini.

Mwanamke mmoja aliyeketi kwenye kiti cha mbao huku Kando akiwa na mkongojo, miguu yake ikiwa na vichuma lililovalia viatu za spoti, nyuma pakiwa ni makabati kisha sehemu cha chini ya picha ikiwa na maneno Asiya Suluhu Mohammed na maelezo mengine.

Mbele ya chumba, kwenye kanda ilio na sakafu ya maru maru, nguzo ya chuma ya rangi nyeusi, na mlango wa rangi nyekundu, na mawe zilizojenga zikiunganishwa na simiti, upande wa juu uliopigwa simiti kwa kulainishwa, nayo kioo, kwekwa juu ya mlango.

Juu ya dawati lililo na mbao ya rangi ya kahawia, akiwa na daftari la rangi ya blue na kijani na manjano, lililoandikwa maneno Health, Safety and Manners, Reader 2 na picha za mtoto na mtoto mwingine msichana na mtu mwingine na mke, wakiwa wamechorwa.

Katika ukuta wa mawe, pakiwa na bango moja kubwa kama ubao uliowekwa na maneno katika kijani " In our school ", manjano "we obey the school rules", katika rangi nyeupe "we work as a team" na katika rangi ya kijani "we chase our dreams ".

Watu walio na mashua ndogo wakiwa wamevalia sare ya rangi nyekundu huku mwingine akiwa ameshika vifaa vya kumsaidia kuweza kuzama ndani ya maji akiwa na t-shati zilizoandikwa Kenya.

Daftari lilio funuliwa, ikiwa na picha mbili, ya kwanza ya juu ikiwa ni ya sheike na ya pili ya chini ikiwa ni picha ya ya kijana mdogo aliye na kiatu.

Ndani ya chumba palipo na sakafu ya marumaru nyepesi kwa kona pakiwa na kabati ndogo ilio nyeupe na nyingine ilio mrefu. Kando yake pakiwa na chati ilio chorwa picha tofauti.

Njia iliyo ya simiti iliyo tengenezwa kuelekea katika jengo moja ya gorofa. Kando karibu na ua nayo ukiwa ni gorofa mbili kwenda juu. Mlango ukiwa ni ya rangi nyekundu na nguzo zikiwa ni za chuma za rangi nyeusi.

Mwanamume mmoja aliye mguu kiburi amepanda na kukaa baiskeli ya magurudumu meusi na chuma zake ni manjano huku kavalia chapeo nyeupe akiwa anaendesha katika barabara iliyo ya lami, upande wa nyuma ukiwa msitu wa kijani.

Madaftari yaliyowekwa kwa mpangilio yakiwa ni ya rangi ya maruni. Upande wa juu yakiwa yameandikwa maneno Ayubu Mashakani. Upande wa chini ukiwa ni picha ya watu.

Katika ukuta, palipo na chati zilizokatwa na kupangwa kwenye ukuta. zinazosema days of the week kueleza Monday, Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday .

Ndani ya darasa, pakiwemo na madawati pande za juu zikiwa nyeupe na zingine rangi ya kahawa. Kutani pakiwa na kibandiko kilicho na rangi nyekundu na rangi nyeupe na chati iliyowekwa sehemu za mwanadamu, mkono ya kuchora.

Katika wanariadha ikiwa mmesimama kwenye misitari ardhi iliyochorwa mmoja akiwa amefungwa macho mwingine aliyekua amechuchumaa kando yake nyuma pakiwa na kibango kinachosema Omega New 4 : 1 .

Katika uwanja kando palipo na nyumba zinazoonekana paagao uwanja ukiwa ni nyasi iliyokatwa kwa mpangilio upande wa mbele ya picha ukiwa ni mlingoti mweupe wa kuekea bendera nayo miti iliyomea mirefu upande ya nyuma upande wa juu pakiwa ni mawingu mepesi.

Ndani ya kidimbwi cha kupiga mbizi, mtu mmoja aonekana aliyeshikilia chuma cha upande wa juu huku kichwani kavalia kitambaa kama kilemba cheupe. Upande wa kando pakiwa na chuma za rangi nyekundu zinazozingira kidimbwi.

Ikiwa ni nyasi iliyokatwa kwa kulainishwa upande wa mbele pakiwa ni kijiti kinachotokea nayo ikiwa ni nyumba ikiwa na paa iliyo na rangi ya maruni nadirisha zilizopangwa upande wa juu na upande wa chini.

Sehemu ya ubao uliowekwa mistari na kuandikwa na maandishi ya rangi nyeusi na nambari ikiwa imetenganishwa na rangi ya blue upande wa juu ukiwa ni makaratasi yaliyowekwa kama vibandikio vilivyo na herufi.

Karatasi ya mtihani iliyo na vipande vinne ,tatu na cha nne kikionekana kikiwa na nzige katika sehemu yake wa kwanza na ingine ikiwa ni mamba na kijisanduku vilivyo hesabi nambari na kueka majibu iliyo sahihishwa kwa kalamu ya wino nyekundu .

Watu wanaocheza mpira wa kandanda wakiwa na mikongojo, wakionekana kuwa viwete na viguru, mmoja akiwa amevalia rangi ya kijani na nyeupe na mwengine nyeupe na nyekundu.

Uwanja mkubwa unao nyasi iliyo mfupi na mchanga unaonekana. Mbele kati ya picha pakiwa ni ua lililo refu, kisha pande ya nyuma pakiwa ni madarasa, jengo refu yenye paa ya mabati , nayo pande ya juu pakiwa ni anga yenye mawingu nyeusi.

Watu wanne huonekana kusherehekea waliovalia jesi iliyoandikwa "Kenya" na ingine waliovalia barakoa zinazovumba macho, wengine kuvalia kuinua mkono kwa mwenye kusherehekea.

Karatasi ya rangi nyeupe, iliyo na maswali na majibu. Upande wa kati ukiwa na kijisanduku cha mraba, kilicho na rangi ya waridi ndani na maneno yaliyoandikwa, kisha kusahishwa na karamu ya rangi nyekundu, na majibu kuwekwa kwa karamu ya mate.

Mwanamke mmoja aliyeshikilia bango limeandikwa Paris 2024 qualified , akiwa amevalia shati lililoandikwa Kenya. Huku upande wa nyuma ukiwa ni bahari na kando na kando ikiwa ni mitende.

Milango ya rangi ya kahawia iliyokolea ikiwa na karatasi nyeupe iliyo na maandishi ya rangi nyeusi yanayosema no exit for students warning no exit .

Picha ulioandikwa ukutani katika kibao iliyo na rangi ya maroon kisha picha ya sura ya mtu anayetabasamu kuekwa. Pande mwingine pakiwa ni chati zilizowekwa zilizo na michoro tofauti , nayo zulia lililoandikwa juu yake likiwa na kijani, bluu na nyeupe.

Ndani ya jumba cha mtandao palipo na tarakilishi zilizo juu ya meza ya rangi nyeupe ,nazo viti zilizo kwenye sakafu iliyo na vigae vya rangi ya kahawa iliyo fifu ,Kisha sanduku kukaa Karibu na mlango na ukutani wa samawati hafifu.

Daftari moja la kidato cha pili, lililona jalada ya rangi nyeupe, nayo picha picha iliyochorwa chini ya watu waliopanda farasi wawili. Naye ni maneno makubwa kuandika juu yake nyota ya Kiswahili, kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili.

Ndani ya darasa pakiwa na madawati madogo yaliyowekelewa makaratasi juu yake. Upande wa kando pakiwa ni kiti, mbele pakiwa ni madirisha marefu yaliyofungwa na pazia.

Mtu mmoja aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, mkono wake ukiwa umeshika gurudumu moja na kwenye paja zake akiwa na vitabu alizovipanga kwa njia ya juu huku mkono wake wa kushoto ukiwa uko na kronometa umevishikilia vitabu.

Ndani ya darasa, sakafu ikiwa na vigae vya rangi ya maroon iliyofifia. Dawati zilizopangwa kwa mistari ,upande wa nyuma pakiwa na mlango uliyo funguliwa kisha kuta zikiwa na rangi ya samawati ya kijivu .

Mwannaume mmoja alieshika michropne mkononi mwake akiwa amevalia koti ya rangi ya bluu, na mau meupe kwenye kifuko chake nyuma pakiwa na bango kubwa lenye maneno kise confrece kisha mbele yake pakiwa na jukwa lenye rangi ya hudhurungi.

Wanamasumbwe walio katika chumba, wengine wakiwa wamekalia katika kiti cha magurudumu. Wengi wakiwa wamevalia shati nyeupe na fulana iliyo na rangi nyekundu. Nyuma pakiwa na nunde ya kuigia masumbwi.

Ndani ya ofisi juu ya meza iliyo nyeupe kukiwa na tarakilishi mbili na madaftari yaliyowekwa upande wa kulia , nazo upande wa nyuma ikiwa ni ukuta ulio wa rangi ya kijani hafifu ikiwa karibu na dirisha iliyo na chuma ya kijani .

Katika jukwaa la michezo, mandhari ya nyuma yakiwa watu wanaoonekana kwa hali hafifu, na wa mbele wakiwa wanono wawil. Mmoja aliyefumbwa macho, akiwa amevalia sare ya rangi nyekundu, iliyoandikwa Kenya anayemshika akiwa amevalia ya zambarau iliyoandikwa Guide 67 .

Ndani ya darasa upande wa nyuma pakionekana na dirisha yenye griti nayo kuta zikiwa na rangi ya kijani hafifu, madawati yaliyopangwa katika njia ya mstari nayo sakafu ikiwa ni vigae vya rangi hudhurungi.

Yaonekana picha ya watu waliovalia sare ya rangi nyekundu, huku wakiwaskuma walio katika gari ya magurudumu mawili, wakiwa wamevalia kofia nyeusi, huku mbele pakiwa na bango la rangi nyeusi na mingoro mieupe.

Ndani ya kuta kwenye ganda palipo na mitungi ya gesi, moja ikiwa ni ya nyeupe kijivu ingine ya rangi ya nyekundu na ingine maruni, zikiwa karibu na dirisha la vioo.

Kitabu cha kusoma na daftari la kuandika. Cha kusoma kikiwa kimeandikwa Longhorn Methode Lefragais. Chini pakiwa na picha ya watoto wanao cheza kamba na kitabu kingine cha chini pakiwa chikiwa cha buluu nayo mistari meusi.

Watu wawili, mmoja aliyefumbwa macho na mwingine anayevalia aproni ya rangi ya manjano, akiwa ameandikiwa guide Alliance na mwingine akiwa amevalia kama aproni lakini shati fupi ya rangi ya nyekundu; aliye andikwa Kenya Kimani.

Katika kabati, upande wa juu pakiwa na faili iliyo ya rangi ya blue , ingine nyeusi, nyingine ya kijani, nyingine ya kijivu na nyingine ya maroon .Zukiwa ni upande wa diary iliyo na rangi ya cream na kabati ya rangi ya kijivu.

Chumba kimoja chenye dari ya rangi ya maruni ambayo karibu na dari ya rangi ya buluu huku mbele yake pakiwa na mlingoti mweupe na ua lililopandwa kwenye kijia cha kueleke kwenye mlingoti wa kuwekea bendera upande wa mbele ukiwa katika hali ya mfiringo ikiwa ni sehemu ya chini na juu kwenye kamba.